Transfoma ya umeme iliyowekwa kwenye nguzo, hutumika kupunguza au kuongeza volteji ya umeme, ili usafirishwe kwa ufanisi kutoka vituo vya kuzalisha hadi kwa watumiaji. Kuna nyaya tatu juu, ambazo zinaonyesha kuwa ni mfumo wa njia tatu.

Huduma ya umeme ambapo kuna transfoma kwaajili ya kuupooza au kuuchochea, ambayo ipo katikakti ya nguzo zilizobeba waya kwaajili ya kusafirisha huduma hio, katika makazi ya watu na maeneo mbalimbali.

Usambazaji wa umeme ambapo, nguzo iliyobeba nyaya , inasambaza huduma hiyo, katika maeneo mbalimbali, ikiwemo makazi ya watu, ambayo yapo katika milima na mabonde, pia yamezungukwa na miti mingi.

Shughuli za uzalishaji wa umeme , ambapo kuna bwawa kubwa la maji kwaajili ya kuutengeneza, mitambo mbalimbali ya kuupokea, kuupooza au kupandisha kiwango chake , tayari kuusambaza katika maeneo ya kuutumia.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme, kuna nguzo nyingi za chuma, nyaya ambazo zipo juu, na ukuta uliojengwa kwa bati, sehemu hii ni muhimu kwaajili ya kusafirisha bidhaa hiyo, kwenda maeneo mbalimbali.

Usambazaji wa umeme ambapo, nguzo mbili zenye nyaya zinapeleka huduma hiyo kwenye nyumba ya ghorofa, kwa matumizi tofautitofauti, kama vile: mwanga, kuendeshea vifaa mbalimbali yaani friji, pamoja na kupika.

Miundombinu ya kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali, ambapo kuna nguzo, transfoma ambayo hutumika kudhibiti kiwango chake, pia ina alama ya hatari, ili kuonya watu wasicheze jirani na vifaa hivi.

Nguzo ya umeme, ambayo inapitisha nyaya nyingi, kwa ajili ya kusambaza umeme, katika maeneo mbalimbali, ikiwemo ghorofa, ambalo liko jirani na maeneo mengine.

Alama ya barabarani inayoashiria kuwa hairuhusiwi kuegesha gari mahali hapo, ili kudhibiti foleni na kuhakikisha hayaegeshwi kiholela, na hii husaidia katika kupunguza ajali.

Taa za barabarani ambazo hupatikana njia panda, kwaajili ya kuongoza magari yanayoenda uelekeo tofauti, na kuepusha ajali. Zina rangi nyekundu, ambayo inaashiria kusimama sehemu husika.

Eneo la makutano ya barabara lenye taa za kuongozea vyombo vya moto vya usafiri, alama za kuvuka kwa watembea kwa miguu, magari yamesimama na mengine yanapita ambapo kuna madogo na makubwa, pia watu wamesimama pembeni.

Alama ya pundamilia katika sehemu ya barabara, ambapo mtu anavuka mahali hapo na gari limesimama kuruhusu kitendo hicho. Hii hupunguza ajali na kuhakikisha usalama kwa watumiaji.

Shughuli ya usafirishaji, ambapo wanaume wawili wamepanda pikipiki inayoendeshwa katika barabara ya lami, ambayo pembeni yake kuna makazi ya watu pamoja na maduka ya bidhaa mbalimbali.

Watu wengi wanawake na wanaume, wakiwa barabarani na namna zao mbalimbali za usafiri kama vile: waenda kwa miguu, kwa njia ya magari; huku mengine yakiwa yamewekwa pembeni mwa barabara.

Usafirishaji ambapo mwanaume mmoja aliyevaa kofia ya chuma kichwani, na nyingine ameweka juu ya pikipiki, kwaajili ya abiria , ili kujikinga vichwani wakati wa ajali, yupo katika eneo ambalo limezungukwa na miti.

Wakandarasi watano, wakiwa wameshika mrija wa maji mikononi mwao , wakiendelea na shughuli za ujenzi wa barabara huku pembeni yao kukiwa na gari, lililobeba mchanga, pamoja na kokoto.

Barabara ya lami ambayo hutumika katika usafirishaji kutoka sehemu moja kwenda nyingine yenye husaidia kukuza maendeleo, kusafirisha bidhaa mbalimbali na kujenga biashara pia kuongeza ukuaji wa viwanda.

Usafirishaji wa ardhini, ambapo gari moshi lipo kwenye reli kwa ajili ya kusafirisha watu na mizigo yao, njia hii imezungukwa na miti pamoja na nyasi hii husaidia kuimarisha uchumi kwa kukuza biashara.

Kijana wa kiume amekata majani na kukusanya chini mengine ameweka kwenye mfuko na kupakia kwenye pikipiki, hutumika kwa ajili ya kulisha wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi au kondoo.

Eneo la kutupa takataka ambapo gari linalotumika kwaajili ya shughuli hiyo limesimama jalalani hapo, hii ni baada ya kukusanya uchafu huo kutoka kwenye makazi ya watu, na hivyo kupelekwa mahari hapo.

Uchafuzi wa mazingira ambapo takataka, kama vile: makopo, mifuko na karatasi, zimeziba maji kupita katika mto, hii hupelekea magonjwa ya mlipuko na pia kutengeneza mazalia ya mbu.

Usafi wa mazingira ambapo watu wanakusanya takataka na kuweka kwenye matoroli, ili kupeleka kwenye gari la kukusanyia uchafu baadae hupelekwa jalalani, ambako ndio sehemu kwa ajili ya shughuli hii.

Usafi wa mazingira, ambapo mwanamke ameshika ufagio anasafisha uwanja ili kuweka eneo hili kuwa na hali nzuri, pia kuna miti mikubwa na watu wanapita katika barabara.

Vyombo maalumu vya plastiki vyenye mifuniko na matairi, ambavyo hutumika kukusanyia takataka kwenye maeneo wanayopita watu, na baadae huenda kutupwa. Hii ni muhimu kuzuia uchafuzi wa mazingira, hivyo kudumisha usafi.

Chumba maalumu pembeni ya nyumba kubwa kimejengwa kwa chuma, ndani yake zimekusanywa takataka mbalimbali kama vile karatasi, hii ni kwaajili ya usafi wa mazingira ili kuepuka magonjwa, pamoja na kupendezesha eneo hilo.

Gari limesimama na kutupa takataka katika eneo maalumu kwa ajili ya shughuli hiyo, baada ya kukusanya kutoka kwenye makazi ya watu, baadaye huchomwa. Hii husaidia utunzaji wa mazingira.

Uchafuzi wa mazingira ambapo eneo lenye nyasi fupi limezagaa takataka ovyovyo lakini pia limezungukwa na majengo mawili ambayo hayajaezekwa.

Eneo la mjini lenye nyumba mbalimbali na miondombinu ya umeme, ambapo watu wanafanya usafi wa mazingira wanakusanya takataka na kuweka kwenye mifuko, ambayo inasombwa na gari na kupelekwa sehemu maalumu.

Takataka za aina mbalimbali zimewekwa katika mifuko maalumu, na kutupwa nje ya makazi ya watu ili kusubiri gari la kuchukua na kutupa katika eneo maalumu , lililotengwa kwaajili ya shughuli hiyo.

Usafi wa mazingira ambapo, takataka za aina mbalimbali kama vile makopo na karatasi, zimewekwa kwenye chombo maalumu cha plastiki chenye matundu pembeni na baadae hutupwa jalalani. Njia hii hutumika ofisini au nyumbani.

Vyombo vya plastiki vyenye mifuniko na magurudumu ambavyo hutumika kuhifadhi takataka sehemu mbalimbali, kama vile hospitalini na uchafu ukijaa hupelekwa kumwagwa katika eneo husika.

Gari lenye rangi ya kijani ambalo lipo eneo la porini penye miti mingi. Hili hutumika kubeba takataka kutoka katika makazi ya watu na baadae kupelekwa sehemu maalumu iliyotengwa kwa kazi hiyo. Hii hufanya mazingira kuwa safi.

Usafi wa mazingira ambapo, watu wanaweka takataka kwenye gari ambalo linapita kwenye makazi ya watu, baadae hupelekwa jalalani kumwaga. Hii ni muhimu kwa sababu husaidia kutunza afya za wanajamii, pia kuboresha muonekano wa maeneo.

Usafi wa mazingira ambapo takataka zilizokusanywa kutoka kwenye makazi ya watu, zimetupwa katika eneo lililotengwa kwa shughuli hiyo. Pia kuna watu mbalimbali ambao wanatafuta vitu kwenye mifuko ya uchafu.

Usafi wa mazingira ambapo watu mbalimbali yaani wanawake kwa wanaume, wamekusanyika huku wameshika vifaa vyao kama vile brashi, wanasafisha sakafu hiyo kwa maji ili kupendezesha eneo na pia kuepuka magonjwa yanayoweza kutokea.

Utunzaji wa mazingira ambapo katika chumba maalumu kuna chombo cha kuweka takataka, ili kufanya eneo hili kuwa nadhifu, pia zipo samani mbalimbali kama vile: kiti cha kukalia na meza.

Mfereji uliokua umezibwa kwa takataka, umesafishwa ili kuwezesha usafirishaji wa maji taka, na kutokomeza magonjwa mbalimbali ya mlipuko, na kuacha mazingira safi, kwaajili ya usalama wa afya za watu.